Mwanamme amevalia suti ya rangi ya samawati iliyokolea, shati jeupe na tai ya rangi ya zambarau, anazungumza kwenye maikrofoni, nyuma yake kuna bango la rangi ya manjano lenye maandishi kenya institute of special education na nembo ya watu wawili wameshikana mkono, mwanamume anaonekna akiwa makini akishika karatasi dogo mikono mwake, maikrofoni imesimama mbele yake kufanya sauti yake kuskika wazi.

Jengo lililojengwa kwa matofali ya kahawia linaonekana likiwa limezungukwa na bustani ya kijani kibichi iliyopangwa vizuri. Paa la jengo lina vigae vya rangi ya kahawia na madirisha mengi yamejipanga kwa usawa . Kuna njia mbili za kijani kimbichi zilizondwa kwa mimea iliyokatwa vizuri, zikielekea kwenye mlango wa jengo. Miti mirefu inaonekana nyuma, na jengo lingine lenye paa la rangi ya machungwa, linaonekana kwa mbali.

Bango la Kenya Society of Deaf Children lenye nembo kubwa ya shirika lililo na maandishi, Dechi Earing Center . Bendera ya Kenya imetundikwa pande zote mbili za mlango ikiwa imepambwa na kuta za rangi ya bluu, nyeupe na kijani. Bango la shaba lenye maandishi, Dr Haruni K Kinuthia CBS, linaonekana kando ya mlango.

Jalada la kitabu cha kiada cha Kifaransa Longhorn Methode de Francais cha darasa la nne. Jalada lina picha ya watoto watatu wakiruka kamba katika uwanja wenye nyasi na miti wakionyesha furaha na hamasa, rangi za kuvutia kama samawati na kijani zinatumika.

Vipeperushi vingi vya karatasi za rangi tofauti vimewekwa wima ndani ya kikapu bingi kubwa. Kuna karatasi za rangi ya waridi, bluu, nyepesi, manjano, zambarau na nyinginezo. Baadhi ya karatasi zimefungwa vizuri huku zingine zikiwa zimefunguliwa kidogo. Nyuma za nyuma ya kikapi kuta za rangi isiyo na mwanga na kitambaa chenye michoro zinaonekana.

Mwanaume aliyevaa suti na tai ya buluu anazungumza kwenye kipaza sauti akiwa amesimama kwenye mibare ya mbao. Anaonekana akitabasamu na anahoji huku kwenye koti lake. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye maandishi kise conference theme empowerment and engagement in potential of children with disabilities . Bango hilo pia lina nembo mbalimbali za mashirika yakiwemo UNICEF, KCD . Mazingira yote yanaonyesha mkutano rasmi.

Ndani ya chumba kikubwa safi za viti nyeupe na meza, zimewekwa tayari kwa ajili ya tukio au mkutano. Sakafu ina vigae vya rangi ya kahawia na sehemu nyingine ina vigae vyeusi vyepesi. Kwenye ukuta wa kushoto kuna bati jekundu la kuzimia moto lililowekwa. Milango ya mbao na madirisha makubwa yanaonekana kwa mbali takiruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba hicho kisicho na watu.

Bango kubwa la rangi nyekundu limainingzwa likionyesha saa kubwa katikati, limezungushwa na petoli zenye nyakati mbalimbali. Kichwa O'clock kimeandikwa juu ya saa. Kwenye kona ya chini kushoto, kuna picha ya sungura mweupe. Bango hili linaonekana kutumika kwa ajili ya kufundishia watoto jinsi ya kusoma saa, likiwa na maelezo quarter to na half past yameandikwa pande zake.

Mwanamke ameketi kwenye bench ya kuinua vyuma, amevalia shati nyeupe na suruali yenye madoa. Anashika mkono wake wa kulia huku akitazama mbele kwa utulivu. Nyuma yake kuna vifaa vya mazoezi ikiwemo kiti nyekundu na vizito vya chuma. Anaonyesha kujiamini na yuko tayari katika mazingira ya mazoezi.

Wachezaji kadha wa mpira wa miguu wamevalia jezi zenye neno Kenya mbele na kaptura za kijani kibichi wanaonekana uwanjani. Wote wanatumika magongo kusaidia kutembea mchezaji mmoja mrefu ametabasamu akiwa katikati ya picha. Nyuma yao mlingoti wa goli unaonekana upande wa kushoto na uwanja unaonekana kuwa na nyasi fupi. Maandhari ya miti na nyumba ndogo zinaonekana nyuma.

Bodi kubwa juu lililo kwa ukuta lina ratiba ya ajenda na matukio juu ya, kushoto kwenye kichwa cha habari ajenda kikifuatiliwa orodha ya pointi zenye alama za tiki, na nyota. Sehemu ya juu katikati kuna baraza venye uso upaka, na tarehe 18 Septemba 2018

Bango kubwa lenye ujumbe wa kukaribisha, limening'inizwa kwenye mlango wa rangi nyekundu. Maneno welcome yameandikwa kwa herufi kubwa na rangi tofauti. Ujumbe unafafanua kuwa unapoingia chumbani hiki kujifunza ni kufurahisha na ushirikiano unatarajiwa. Mtazamo wetu wa chanya na heshima ya pande zote ni sehemu ya kila kitu tunachofanya na kusema.

Mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia iliyokolea ukiwa na paneli nne za mraba zilizochongwa lina bano ambalo limeandikwa no exit for students, warning no exit tena. Kwa upande wa kulia picha inaonekana sehemu ya ukuta yenye rangi ya kijani kibichi iliyofifia. Mwangaza hafifu unaangalia mlango na bango.

Mwanamke mwanariadha wa kuogelea ameshika ukingo wa bwawa, akiwa na kofia nyeupe ya kuogelea na miwani. Maji ya bluu yanamzunguka na vipimo vya bwawa zilizopangwa chini. Lebo za wafadhili kama vile Speedo na Alliance, zinaonekana kwenye kuta za bwawa. Mkono wake mmoja umetumia nguvu kushikilia ukingo, huku uso wake ukionyesha umakini na nia.

Kundi la wanariadha na masubwi wenye ulemavu na makocha wao wamesimama kwa kuketi. Baadhi wamevalia glovu za mastubwi za rangi nyekundu na bluu. Huku wengine wakiwa wamevalia fulana zenye maandishi Kenya. Mmoja amekaa katikati akiwa ameinua ngumi, ambaye ni Mike Sonko. Wengine wamekaa kwenye viti vya magurudumu wakiwa tayari kwa mafunzo. Begi la gumi linaning'inia nyuma yao.

Jengo dogo lenye paa la rangi ya kijivu linaonekana likiwa na mchoro mkubwa wa Noah's Ark, ukutani. Mchoro huu unaonyesha safina kubwa iliyojaa wanyama mbalimbali kama vile twiga, tembo, viboko, huku ndege wakiruka angani na samaki wakiogelea majini. Kando ya jengo kuna jiwe lililojengwa kwa matofali, na ua uliokatwa vizuri imepandwa kandokando ya njia hio. Miti mirefu ya majani ya kijani na majani inaonekana nyuma, ikionyesha mazingira ya kupendeza.

Uwanjani watoto wanasimama kwenye nyasi huku viti vya utazamaji vyekundu na vya kijani vikiwa nyuma yao. Mwanaume aliye katikati amevaa jezi nyekundu na nyeupe na kaptura nyeusi na viatu vya michezo. Anatembea mbele kidogo huku wakishika mkono wake wa kushoto. Wenzake wawili kila mmoja akiwa na mguu moja wote wanatumia vigongo viwili vya kutembelea wamesimama pande zote mbili. Mmoja wao amevaa jezi nyeusi na mwingine jezi ya kijani kibichi.

Madawati mawili ya zamani, ya shule, yametengenezwa kwa mbao na chuma. Dawati la mbele linaonyesha uchapavu mwingi, na rangi yake imechubuka na imechakaa. Dawati la pili linaonekana zuri zaidi kidogo. Kiti cha mbao kinaonekana kwa sehemu ya nyuma. Ukuta wa nyuma una pazia jekundu na jeupe, huku sakafu ikiwa na vigae vya kahawia.

Jengo leupe lenye paa la kahawia limezunguka eneo la nyasi iliyopunguzwa vizuri. Kwenye kuta za jengo hilo kuna michoro ya wanyama wa porini kama vile twiga na pundamilia ikionyesha mazingira rafiki kwa watoto hawa wa elimu. Mlango mwekundu wenye dirisha la vioo unaonekana upande wa kushoto. Miti mikubwa yenye majani ya kijani kibichi na maua ya kijani inatoa kivuli juu ya jengo. Bustani ndogo ya maua imepandwa mbele ya jengo.

Jengo refu lenye nguzo nyeusi liko kushoto likiungia mkono paa. Sakafu barabara hio ni ya rangi ya mchanga au kuta zina rangi ya cream zikitoa mwanga laini. Mlango mwekundu unaonekana kwa umbali. Upande wa kushoto wa picha ardhi inaonekana kuwa na udongo mwekundu na kuna mimea michache iliyopandwa. Paa la vigaye linaonekana kwa umbali juu ya kushoto.

Mwanamume mrefu mweupe amesimama katikati ya bustani yenye nyasi ya kijani na miti mirefu . Chini yake kuna mimea midogo ya mijano ambayo imekatwa vizuri. Upande wa kulia kuna tangi kubwa la maji jeusi ,anga la bluu ikionyesha nafasi ya uwazi tulivu na iliyotunzwa vizuri.

Ubao mweupe wa darasa unaonekana ukiwa umeandikwa ijumaa Februari elfu mbili ishirini na tano kwa herufi kubwa ikionyesha tarehe. Chini yake kuna swali, herufi ndogo hutumika. Chini ya swali alphabeti ya kiswahili imeandikwa kwa herufi ndogo. Ziko zimepangwa kwenye mistari mekundu, mtalia mrefu wa rangi ya chungwa umewekwa kwa wima katikati ya ubao ukiashiria matumizi wa vifaa vya kufundishia. Ubao unaonekana kuwa safi na umeandikwa kwa umakini.

Rundo la makabrasha na mafaili yaliyopangwa juu ya kabati jeupe. Kabrasha la juu lina rangi ya bluu ikifuatiliwa na la rangi nyeusi na zingine za kijani na nyeupe. Faili zote zinaonekena zikiwa zimefungwa vizuri. Kwa umbali ukuta wa rangi ya dhahabu unaonekana nyuma ya makabrasha.

Bango kubwa la Kenya society for deaf children imewekwa kwenye ukuta mweupe likiwa na jina na alama la sikio. Chini yake maneno deaf hearing center yaonekana bendera yake na yamening'inia pande zote mbili za bango la shaba linaonekana kuwa linafunikwa. Kifua limefunikwa na futu mbili, za bluu na nyeupe upande mmoja na kijani upande mwingine. Maua dogo la kijani linarembesha sehemu ya chini.

Kwenye kiti cha magurudumu ,amevaa shati lenye miraba ya kijivu na jezi ya bluu .Mikononi mwake ameshika rundo la vitabu vinavyoashiria kusoma au kujifunza. Sehemu ya gurudumu la kiti cha gurudumu inaonekana wazi na kwa nyuma kuna rafu za vitabu zilizoonyeshwa kuashiria maktaba chuo.